Chumba ambacho kina viti. Chumba hiki pia kina meza. Viti vilivyomo chumbani hiki ni vya rangi tofauti. Kunavyo vyekundu, vyeusi na pia vya kijani. Chumba hiki pia kina dirisha.